Mikono miwili imeegemea juu ya runda na pakiti la taulo za kike zikionyesha umuhimu wa bidhaa hizi za usafi kwa wanawake.

Daktari wa meno aliyevaa glovu na barakoa. Anampima mgonjwa. Ameshikilia kwa upole, akitumia vifaa maalum vya uchunguzi ndani ya mdomo wake.

Dawa mbili zinatayarishwa kwa ajili ya kutumika, zikiwa zinashikiliwa na mkono wenye pete, dawa hizi ziko ndani ya chupa ndogo nyeupe na sindano imefunguliwa.

Katika chumba hiki, dada wawili wamekaa pamoja. Wakiangalia kitu kwenye kitabu au daftari. Mmoja wao amevalia koti la bluu na mwingine amevaa nguo nyeupa na nyeusi. Wote wamekaa kwa utovu.

Kuna chumba kilichoandikwa hospitali mbele yake kuonekana kuna mafuriko. Kando ya hospitali kuna maua kadhaa, chini ya maua inaonekana kuwa na nyasi.

Maeneo ya makazi yamejaa maji ya mafuriko, yakifunika ardhi ya kufika mlangoni ya nyumba. Maji haya yenye rangi ya kahawa, yamezunguka majengo mengi, yakionyesha athari kubwa ya mafuriko.

Vifaa mbalimbali visivyoeleweka vimetawanyika juu ya zulia jekundu, kuna vitu viwili vya mviringo vinavyofanana na mabomu ya zamani au chupa ya gesi.

Watu kadhaa wamesimama wanao onekana kuwa ni wauguzi mwanamke mmoja ameketi kama amemshika mtoto muuguzi aonekana anampa mtoto dawa fulani kwenye mdomo wake nyuma kuna mwanamke anayechukua picha kutumia rununu yake.

Mtaalam wa afya amevalia mavazi maalum ya hospitali, ikiwemo kofia ya buluu na barakoa. Anafanya usafi wa kina, wa chumba cha matibabu ya meno.

Mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka jadi akipata huduma. Muhuduma wa afia ameinama akimchunguza tumbo la mja mzito.

Muuguzi anayejitolea kwa uangalifu mkubwa kumtazama mtoto mchanga aliyekuweko kwe nye mashine maalum kumsaidia. Ameketi karibu na mashine na anatumia gesi.

Wapenzi wawili wanafurahia tele baada ya kupata mtoto wao mchanga, mama amevalia pajama za waridi na ameketi kitandani hospitalini.

Hapa kuna janga la moto katika msitu huu , moto umewaka kwa ukali ukionyesha miale ya moto mikubwa na moshi mweusi, miti imekauka ikiwa ime kumbwa na motoo.

Mafuriko yametokea katika eneo hili watoto wawili mmoja akiwa amevalia jezi nyekundu wanatembea kwa uangalifu ndani ya maji machafu ya mafuriko.

Mwelimishaji mmoja anatoa mafunzo muhimu mbele ya ubao mweusi, mwanamke huyu anafundisha kuhusu afya huku akitumia kielelezo cha bidhaa, mwingine ameketi karibu naye.

Hapa kuna chupa tatu, chupa zote tatu zimefunikwa, zaonekana kuwa niza dawa, chupa ya pili na ya tatu ni nyeupe, chupa zote zina maandishi.

Dawa za kienyeji zimetandazwa juu ya meza ndefu. Zina jumuiya, mizizi na viganji vya miti. Baadhi ya dawa zimehifadhiwa kwenye vyombo vya plastiki.

Mtaalamu wa kemikali amevalia vazi maalum la kujikinga. Lenye kofia, miwani na barakoa ya hewa. Akionyesha tahadhari kubwa.

Muuguzi wa kike akiwa amevaa sare ya bluu na nyeupe, amefanya kazi katika kitengo cha watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Anahudumia mtoto mchanga.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanatoa huduma kwa mgonjwa wakiwa wamejizatiti kwa vifaa vya kinga kama barakoa na glavu.

Chupa hii yaonekana kuwa ya dawa. Ina maandishi kando yake. Ina rangi tofauti tofauti. Ina maandishi yanayoonyesha matumizi ya dawa hii.

Muuguzi anamdunga mgonjwa kwenye mkono kutumia sindano muuguzi ni mwanamke aliyevaa pete kwenye mkono wake mgonjwa ni mwanaume aliyevaa barakoa.

Wataalam wa usafi wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na wanafanya kazi ya kusafisha na kuuwa viini. Mmoja wao amevaa shati nyeupe.

Mikono miwili imejaa povu jeupe, ikisafishwa kwa maji. Utaratibu huo wa kusugua povu, unaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono. Hii ni shughuli muhimu ya kiafya.

Katika chumba cha upasuaji madaktari wawili wanatoa huduma ya matibabu . Madaktari hawa wamevalia mavazi ya kijani na maski wakishika vifaa vya matibabu.

Mahali hapa ni chumba cha wagonjwa cha matibabu mgonjwa mwanamke amelala kwenye kitanda maalum, akihudumiwa na waatalamu wawili, wamevaa mavazi ya kujikinga.

Watu watatu wanashirikiana katika shughuli ya kijamii mbele ya hema. Mzee aliyevaa shati la zambarau na kofia ameketi kwa utulivu kwenye kiti ya mbao.

Bomba la plastiki lenye nembo na maneno imesimama wima. Kifuniko cha bomba hili limefunikwa kwa muhuri wa usalama likionyesha kuwa bidhaa hiyo bado haijatumika.

Barabara imejawa na maji mengi ikionyesha hathari ya mvua kubwa ulionyesha watu wanaangaika kuvuka huku wengine wakitumia mkokoteni kuskuma mizigo yao.

Mtaalamu wa afya ya kinywa amevalia koti jeupe na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwa kiti cha matibabu . Kwa umakini mkubwa anatumia vifaa maalum kuchunguza mdomo wa mgonjwa.

Timu ya watoa huduma za afya inatoa chanjo kwa watoto mchanga. Mmoja wa wataalamu akiwa amevaa kofia ya bluu. Anashika mkono na mtoto kwa umakini. Huku mama yake akimsaidia kumshika.

Chupa nyeupe imefunikwa. Yaonekana kuwa ni ya dawa. Ina maandishi kando yake. Maandishi haya yaoneshana tarehe.

Kuna mafuriko kwenye eneo hili yanayotatiza usafiri. Gari linaonekana likisonga ndani ya maji. Kando yake kuna miti mirefu inaonekana. Pia kuna taa linaonekana kuwaka.

Chupa laonekana limefunikwa, lina maandishi yanayoonyeshana matumizi ya dawa . Kando yake kuna tembe nyeupe zilizo wekelewa juu ya meza.

Hospitalini mtoto mdogo amesimama akiangalia daktari aliyevaa koti jeupe la maabara Akionyesha utulivu licha ya kuwa katika mazingira ya matibabu.

Katika chumba cha matibabu , mtaalamu wa afya amevalia maski akinyenyekea kumhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda.

Mtaalamu wa afya anavaa koti la manjano na barakoa akimhudumia mtoto mchanga mwanamke mwingine anayeonekana kuwa mama anamshikilia mtoto wake.

Dawa muhimu ya kinga inaonyeshwa ikiwa na chupa zake mbili, moja ikiwa na chanjo nyingine kiwa na kiyoevu cha kupunguza makali ya madawa.

Mwanaume yuonekana kusimama kando ya mwanamke. Wanaangalia mtoto aliyelala kwenye kitanda. Nyuma Yao kuna mwanamke aliyekalia . Mbele Yao kuna mtoto anayeangalia mtoto mwingine mchanga.

Vifaa vya matibabu, hasi chanjo vimepangwa juu ya meza ya daktari au muuguzi, chupa kadhaa za glasi zilizo na dawa ya kupiga sindano zimetawanyika.

Vifungashio viwili vya dawa vimesimama kwa urembo vikiashiria utofauti katika ufugaji wa bidhaa za matibabu. Kifungishi kimoja kina umbo la msanii.

Shughuli za afya vijijini vya mapambo mengi. Mtaalamu wa afya amewasili kutoka huduma maalum kwa wakazi. Inaonekana kuwa kampeni ya chanjo.

Mkono wa mtu unashikilia sindano tayari kwa matumizi. Sindano ina kidude cha manjano ndani yake. Vichupa kadhaa vidogo vimepangwa mbele ya sanduku.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa kwa umakini. Anatumia vifaa vya kisasa. Mgonjwa analala juu ya kiti maalum cha meno. Msaidizi wa daktari anasimama karibu.

Mwanadamu aonekana kuinama akiwa ameshika vyombo za kuoshea sakafu, amevaa nguo nyeusi na nyekundu, nywele yake yaonekana kua nyeusi.

Mama mchanga akiwa na tabasamu ya furaha. Amemkumbatia mtoto wake mchanga aliyefungwa kwa kitambaa jeupe na blanketi ya waridi. Mama amevalia vazi la hospitali.

Timu ya madaktari inashirikiana kufanya upasuaji, wote wamevaa nguo maalum za upasuaj barakoa na kofia za kufunika nywele. Wanaume na wanawake hawa wanaonakana kumakinika katika kazi zao.

Kuna meza iliyowekelewa chupa na mikebe ya dawa. Chupa hizi ni mingi. Kuna vikombe pia kwenye meza. Kando yake, kuna kiti iliyowekelewa vitu nyeupe. Kando ya kiti, kuna begi iliyofunguliwa.

Mtaalamu wa kilimo, ananyunyiza dawa kwenye shamba la viazi, akijikinga kwa mavazi maalum. Glovu na kofia yenye kinga ya uso.

Hawa ni wanawake wawili. Wote wameketi. Waonekana kuwa wamevaa barakoa. Mmoja amevaa miwani na amesukwa. Aonekana anatengeneza barakoa kutumia mashine.

Huyu ni utaratibu wa matibabu ya meno, daktari amevaa glavu na sera za huduma ya afya akitumia kifaa cha buluu kutibu mgonjwa, mgonjwa huyu amelala kwa utovu juu ya kitanda cha buluu.

Nesi mtaalamu anatoa mafunzo ya vitendo akimshika kwa umakini mtoto kwa baada ya aliyefunikiwa na blanketi ya rangi ya kijani na maua.

Mwanamke aonekana amesimama. Anaonekana ana sura ya ucheshi. Ameshika vitu viwili kwa mikono yake. Kwenye mkono wake wa kulia una virembesho.

Hawa ni watu wawili. Mmoja anaonekana ameketi, mwingine amesimama. Aliyeketi anaonekana kuwa ni mgonjwa, aliyesimama ni mhuguzi. Mhuguzi amevaa glavu akiwa ameshika kifaa fulani kwa mkono wake.

Mikononi na miguuni mwa mtu huyu kumejaa vipele au machipu fulani yanayoashiria madhara fulani ya ngozi.

Chupa ndogo ya kioo nyeupe iliona poda nyeupe kwa ajili ya sindano inaonyesha kwenye lebo lake jina ni limeandikwa kwa herufi kubwa na chini yake kuna maelezo yanayoeleza kuwa ni powder .

Maalumu wa meno wawili wanatibu mdomo wa mgonjwa. Daktari mmoja amevalia miwani maalum ya kukuza akitumia kifaa kidogo ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Mtaalamu wa utabiri wa jadi amekaa chini, akitumia vitu mbalimbali kama zana zake. Amevalia mavazi ya kitamaduni na mikononi mwake kuna bangili za fedha.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na koti jeupe anatoa huduma kwa chanjo kwa mgonjwa ambaye ameketi akisubiri kupata sindano.

Safu imejaa chupa ya virutubisho mbali mbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio maalum, chupa hizi zina jina ya kampuni maalum zikiangazia umuhimu wa "Vitamin D".

Dakatari au muuguzi mwenye umakini, anafanya uchunguzi kwa kawaida kwa mtoto mchanga, aliye katikati kitanda maalum ya hospitali.

Wataalam wawili wa afya ya meno wakishirikiana kumhudumia mgonjwa; wakiwa wamevaa barakoa na glavu na kufuata kanuni za usafi. Mwanaume akiwa daktari anatumia jaza kuchungulia meno.

Kituo cha ugavi wa maji, kinahudumia jamii kikiwa na tenki kubwa la maji juu ya mjengo dogo wa rangi ya bluu. Watu wawili wanashughulika na maji, mmoja akijaza chombo cha...

Shughuli ya utoaji wa chanjo inaendelea. Muuguzi amevalia barakoa nyeupa. Akionyesha utayari wa kutoa huduma za afya.

Dawa mbalimbali za matibabu zimepangwa kwa utaratibu. Zikiwa tayari kwa wagonjwa. Zipo katika chupa nyeupe, zenye nembo zenye majina ya dawa na dozi zake.

Bidhaa kadhaa zimewekwa juu ya meza zikiwa zimepangwa kwa mpangilio maalum, zinaonekana kuwa na matumizi mbalimbali, labda dawa au virutubisho.

Katika nguzo la umeme. Kuna bango la matangazo. Likitangaza huduma zake za kutoa. Ya mapenzi. biashara, nyota na kadhalika.

Chupa ya virutubisho ,inaonyesha ladha ya rasibery. Chupa hiyo ina lenbo llio na maelezo ya kina kama vile ina miliplani kuni na nane.

Hapa kuna dawa, iliyo na maandishi kando yake. Dawa hii imeandikwa vitamini D3. Yaonekana kuwa na maelezo ya matumizi.

Chupa ndogo la kioo iliyojaa chanjo ya imekaa kando ya sindano iliyotayarishwa kwa matumizi. Kwenye lebo, kuna maelezo kuhusu chanjo hiyo na pia maelekezo ya matumizi.

Kwenye sehemu safi, chupa ya sampuli ya mkojo yenye rangi dhahabu imesimama, ikiwa imewekwa lebo la urine . Karibu na chupa hio kuna bikeli tatu.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi na ndefu akisimamma katika eneo kavu. Kando yake kuna miti mikavu, mingine imekauka kabisa.

Daktari wa meno akiwa amevalia nguo za kujikinga anatoa huduma kwa mgonjwanwake akivaa glovu na maski anachunguza mdomo wa mgonjwa.

Maafa ya mafuriko yanawakumba watu hawa, boti mbili zimebeba watu na mizigo yao wakijaribu kutorokea eneo hili watu hawa wamebeba mizigo kubwa iliyofungwa kwenye mifuko ya rangi nyekundu.

Shughuli ya matibabu ya meno inaendelea katika kiliniki. Madaktari wawili wanavaa sera za kuhudumia afya, wakimujudumia mgonjwa wa kiume.

Maji yamejaa kwenye ardhi hii, inaonekana kuwa maji machafu yamevimba Hadi barabara . Miti inaonekana kuwa mifupi ilhali mingi imezimbwa na maji.

Bila shaka haya ni matibabu ya mitishamba yakiuzwa kama dawa ya kisukari. Chupa kadhaa zimepangwa zenye maandishi na nembo ya tundo ndogo jekundu.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa wake, anajitayarisha kuanza matibabu, mtaalamu huyu anavaa mavazi maalum ikiwemo kofia ya bulu na barakoa.

Kijana anayesomea sayansi, amevaa koti jeupe la maabara na miwani, akifanya jaribio la kisayansi. Anashikilia kifaa juu ya moto wa bluu, akitoka kwenye bara.

Watu wawili waonekana wamesimama kwenye maji, mwanamke na mwanaume. Maji haya ni machafu. Yanaonekana kuwa yamezimba nyumba zilizoloa maji.

Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji kwenye kizima. Wamevaa shati nyeusi. Mmoja anaonekana akichota maji kutoka kwa kizima akiweka kwenye mtungi. Ana mitungi mitatu.

Eneo la janga laweza kua matokeo ya tetemeko la ardhi au jengo kuporomoka. Kundi la wokozi wakiwemo wa zima moto.

Timu ya uokoaji ikiwa imevaa sare zao za kazi na kofia ngumu inashirikiana katika eneo la jengo lililoporomoka hali ya jengo iliyoharibika inaonyesha tukio la bahati mbaya.

Katika kitengo cha meno, mtaalamu wa afya anavaa glavu akitoa huduma kwa mgonjwa akitumia kifaa maalum cha mwanga wa bluu ndani ya kinywa.

Timu ya wataalamu wa afya, imeendelesha, kamprni ya chanjo, mtaalamu mmoja, aliyevalia vesti, ya shirika la afya ulimwenguni, anampa mtoto chanjo, ya kinywa.

Nyumba ya jadi iliyotengenezwa kwa nyasi na miti iliyo kavu inajengwa jangwani Hadi inaonekana kuwa na mchanga na mimea inayokauka. Mbali na kibanda, kuna mataa ya vifaa vya nyumba.

Msiba mkubwa umetokea barabarani, ambapo basi la abiria lilmegongwa na lori la mafuta. Basi hilo limeharibika vibaya sana.

Madaktari kadhaa wanashirikiana kutoa huduma ya afya katika mazingira ya kliniki ndogo au kambi ya matibabu. Wakiwa wamevaa nguo nyeupe za hospitali na barakoa.

Kuna karatasi ya dawa ilio na maandishi. Maandishi haya yanaonekana kuwa na maelezo ya dawa hizi kando yake kuna glasi ilio na maji pia kuna tembe zilizo ekelewa juu.

Kuna watu wawili. Wote ni wanawake waliosukwa. Mmoja anaonekana kuwa mgonjwa mwingine ni muuguzi. Kwenye meza, kuna dawa tatu. Kando pia, kuna maandishi yaliyowekwa kwenye ukuta.

Daktari amejikita kikamilifu kumhudumia mtoto mchanga. Amevalia barakoa nyeupe, na ameshikilia vifaa vyake vya matibabu akionyesha utayari na undeni.

Huku akiwa amevalia barakoa, mwanamke mmoja anapokea chanjo begani, kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mgonjwa ameketi kwenye kiti, huku akishikilia karatasi.

Mwanamke anavaa barakoa ya rangi ya buluu na miwani. Akipokea chanjo begani. Mtaalam wa afya amevaa sare za afya, akimpa mwanamke huyu sindano.

Huu ni utaratibu wa kilimo, mukulima amevaa mavazi ya rangi nyeupe na glavu, akinyunyizia dawa mimeabyake, mimea hii, inaonekana kuwa ya, maua na majani ya, kibichi.

Kiganja cha mtu kimeshikilia aina tatu za dawa ikiwemo chupa mbili zenye nembo na paketi mbili ya videge, dawa hizi zimeandikwa majina na mojawapo inaeleza kuwa ni ya.

Utaratibu wa huduma ya afya unaendelea. Wauguzi wawili, wanamsaidia mgonjwa wa kike, ambaye ameketi kwenye kiti. Mmoja wa wauguzi ,anashika sikio la mgonjwa.

Hii ni choo la uma kwenye mlango kuna mwanume alie simama. Kando ya choo hii kuna maua na nyasi nyuma yake. Kuna miti ilio pandwa kando yake.

Mgonjwa amelala chali kwenye kitanda cha matibabu akiwa amejifunga kitambaa cheupe kichwani. Mkono wake umefungwa kitambaa kingine cheupe.

Hii ni chupa ndogo ya dawa, ya chanjo, iliyokua na kifuniko cha pinki, kwenye lembo kuna maandishi yanayo onyesha kuwa, ni dawa ya polio, maelezo mengi yametoa taarifa za kitaalamu.

Kikundi cha vijana, kinajishughulisha na kutoa elimu na msaada ya hedhi. Wanasimama nyuma ya meza iliyojaa pakiti ya taulo ya kike.

Hali ya mafuriko inapeleka watu kufanya juhudi ya kuondoa maji kutoka katika eneo lao . Wanawake wawili wanajitahidi mmoja akigawa maji kutoka kwenye ndoo na mwingine akishika chombo cha ku .

Mtu aonekana amefungua mdomo muuguzi aonekana ameshika kifaa cha kuangalia meno amemulika ndani ya mdomo muuguzi amevaa glavu za bluu.

Chupa nyeupe ya dawa imewekelewa juu ya meza ya mbao , kwenye chupa hio kuna nembo limeandikwa Ghudatun dawa ya tezi dume kupanuka.

Watu wanne wamekusanyika nje, karibu na kituo cha kunawia mkono. Mwanamume mmoja amenawa mikono huko mwanamke akimiminia maji.

Wafanyikazi wa afya wanatoa huduma kwa mgonjwa mmoja wao amevaa glavu nyeupe na ameshikilia kifaa maalum akimsaidia mwanamke mzee.

Watoto waili wanajifunza umuhimu wa kunawa mikono. Wanatumia chombo maalum kilichowekelewa mahali hapo kwa ajili ya usafi.

Mtaalamu mmoja wa dawa, aonekana akijishughulisha na kupanga bidhaa za afya. Amekaa kwenye meza iliyojaa chupa za dawa na amevalia kofia ya bluu.

Mwanamke amevalia sare ya nesi, anamchukua mtoto mchanaga, mtoto ameshikiliwa na mwanamke mwingine, tukio hili linafanyika ndani ya chumba, ambacho kinaonekana kuwa kituo cha afya.

Kwenye tukio hili, kwaonekana kuwa na mafuriko yanayotatiza usafiri, tuktuk mbili zaonekana, pia kuna pikipiki inayoendeshwa na dereva na imebeba abiria mmoja aliyejifunga leso.

Tabasamu pale kinang'aa kutoka kwa mgonjwa akionyesha kidole gumba juu akionekana kuridhika na huduma aliyopata, mtaalamu wa afya wa kinywa alivaa sera na kofia .

Daktari mwanaume anachungulia sikio la mwanamke. Anatumia kifaa maalum cha uchunguzi wa maskio. Mwanamke huyu amekaa Kwa utulivu.

Katika banda hili kubwa vitanda vingi vya wagonjwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila kitanda kimetandikwa shuka nyeupe vikiashiria utayari wa kupewa wagonjwa.

Sanduku la dawa lililofanana na bidhaa za matibabu, linaonekana wazi. Kwenye sanduku hilo, kuna maandishi ya kueleza bidhaa hiyo ni ya kampuni maalum.

Wafanyakazi wa afya wanatoa huduma ya chanjo katika kituo cha afya kikiwa na watu wengi wakiwa wamekusanyika mmoja wa wauguzi akiwa amevalia barakoa na koti jeupe anajaza sindano ya chanjo.

Katika chumba cha wazazi waliojifungua, mwanamke mmoja aliyeketi kitandani amebeba mtoto mchanga. Mwanamke mwengine anamsaidia kwa kumpa vitu ambavyo mbali za watoto.

Barabara imejaa maji ya mvua ikiwaacha madereva na abiria katika hali ya tahadhari . Gari ndogo la kuhifadhi mabidi na matatu yanapita taratibu Kwenye maji.

Wataalamu watatu wa afya wanahudumia mgonjwa katika chumba cha upasuaji , wote wamevalia mavazi ya bluu wakionyesha uzingatiaji wa kanuni za usafi .

Hapa kuna watu wawili, mmoja anaonekana ameketi, mwingine amesimama aliyeketi ni mwanaume anayeonekana kusikiza kando yao kuna dirisha inayoingiza mwangaza.

Katika mazingira ya hospitali, mwuguzi anampiga sindano mgonjwa. Mwuguzi amevalia vazi maalum la njano na barakoa akionyesha utaaluma wake.

Majengo yaliyobomoka yanaonekata katikati ya vumbi na ufusi yakionyesha athari za uharibifu mkubwa. Mtoto mdogo anaonekana amesimama akiyatazama.

Hapa kuna wanawake wawili ,mmoja ameshika kipasa sauti na amevaa barakoa mdomo wake , mwingine ameekelea leso kwenye bega lake. Wanaonekana wanatembea.

Mandhariya ofisi ya meno inatambulisha eneo la mapokezi, kwenye kaunta ya kahawia iliyopanuliwa kwa umaadili.

Majengo ya shule ya pili yanaonyesha utunzaji wa mazingira ya shule wanaume wawili wanasimama nje wakiongea karibu choo cha wasichana.

Duka dogo lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu ndefu. Juu ya rafu hizi kuna chupa nyingi zenye rangi tofauti zikiwa zimejaa mafuta.

Daktari wa meno anavalia koti jeupe akiwa na taa kichwani akizungumza na mgonjwa wake. Anatumia ishara ya mkono akielezea jambo fulani kwa mgonjwa.

Muuguzi aliyevaa barakoa na nguo za zambarau anampiga sindano mwanamke aliyekaa. Muuguzi anaonyesha umakini mkubwa. Anapokea chanjo.

Dada wawili wamesimama ndani ya chumba. Mmoja amevaa maski na glove ,akihudumia mwenzake, ambaye amelazwa kwenye kiti. Mwenye maski anashika mkono wa mwenziwe.

Mwanamke mmoja akiwa amevalia fulana ya waridi amecheka kwa furaha huku akijaza ndoo yake kwa maji yanayotiririka kwenye bomba la jamii. Anaonekana akipanga vyombo vyake ikiwemo ndoo ya bluu.

Ngamia amelala chininkwenye mchanga wa jango akiwa amechoka sana, amefungwa tandiko mgongoni na bidhaa za mizigo inaonekana juu yake.

Mazingira ya mtu amesadikiwa, kuna mganga wa kienyeji amejaa vitu vya ajabu na ya kitamaduni. Mtu huyo ameketi katikati ya zalia nyekundu ametandika adhira.

Afisa wa afya amejikita kuchanja mtoto mchanga. Mama amemkumbatia mwanawe akimshikilia kwenye upele. Mtoto amepokea chanjo kwenye mkono wake.

Binti mdogo anafanya mazoezi ya kutembea katika chumba maalum za matibabu ya viungo. Anajishikilia milingoti wa chuma kwa mikono yake midogo akisaidiwa na watu wawili.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa ya bluu na filana njano. Akitayarisha sindano. Anashikilia chupa ndogo la dawa kwa mkono mmoja na sindano kwa mwingine.

Mtaalamu wa tiba, anamsaidia mteja wake kufanya mazoezi ya kunyanyuka, wote wako kwenye magoti juu ya mkeka wa rangi. Mwanamke anavalia koti jeupe.

Watu watatu wanatabasamu kwa furaha. Wamevalia nguo nyeupe na zimechakaa kidogo. Mikono yao imechafuliwa na udongo.

Katika kliniki ya meno mtaalamu anafanya kazi ya matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa, ametupia jicho kwenye kioo kidogo akisaidiwa na daktari mwingine.

Miongoni mwa bidhaa zinazoonekana kuna vifurushi cha dawa kingi kutoka kwa watengenezaji maalum. kifurushi hicho chenye rangi ya buluu na nyeupe kinaelezwa kuwa kina hai dhidi ya magonjwa matatu ya utotoni.

Hii ni karatasi ya dawa lina maandishi kando yake ,maandishi haya ni ya kueleza matumizi yake ina marangi tofauti tofauti kando yake.

Zanamu ya udongo iliyochongwa kwa ustadi ikiwa imepandwa kwa vifaa mbalimbali. Inaonyesha utamaduni na Imani ya kijadi. Maelezo ya uso wa zanamu yanachongwa kwa umakini.

Wataalamu wawili wamevalia mavazi ya kujikinda ikiwemo suti ya njano na barakoa zenye hewa wakishughulikia kemikali hatari au taka.

Wanawake wawili wanaoonekana kuwa wauguzi wanamwanaglia mtoto mchanga aliyefungwa vizuri kwa kitambaa cheupe. Mmoja wa wanawake hawa amejikunyata kumwangalia mtoto huyu.

Wauzaji wawili wanaongea katikati ya barabara. Mmoja wao amevaa nguo ndefu nyeupe, na mwingine amevalia kofia ngumu, na nguo zenye rangi nyingi.

Wafanyakazi wawili wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na wanafanya usafi wa kina katika nafasi inayoonekana kuwa ofisi au chumba cha kungojea.

Ni mzee mmoja aliyevaa barakoa anapokea sindano begani anaonekana akipunguza maumivu akiwa amefumba macho yake kwa muda.

Daktari bingwa wa macho akiwa amevalia koti jeupe la maabara. Anatoa huduma kwa mgonjwa wake kwa umakini mkubwa. Mgonjwa amekaa mbele ya kifaa maalum.

Kuna tukio la ajali ya Lori iliyoanguka. Watu waonekana wamesimama kando wakitazama tukio hili. Kuna mafuriko makubwa ambayo unaendelea katika eneo hili.

Katika kituo hiki cha afya, mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na gloves anamchunguza mwanamke. Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti huku akifungua mdomo.

Mtafiti mmoja wa sayansi anafanya kazi Katika maabara akiwa amevaa koti jeupe la maabara na glavu za bluu mikononi. Amesimama mbele ya vifaa mbalimbali.

Watu wanne walio kusanyika karibu na chobo cha kunawia mikono. Wanawake wawili walio valia fulana za usalama zenye rangi angavu za kijani kibichi.